Udongo wenye rotuba, bomba la maji ambalo lina kifaa maalum cha kumwangilia na pia kuna mimea mbalimbali ambayo inatengemea maji hayo. Mazingira yakionekana mazuri na udongo ukiwa tayari kwa ajili ya kukuza mbegu au mimea hiyo.